Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo ambapo mimea inalimwa kwenye mabomba yaliopangwa kwa usawa. Mfumo unaonekana kuwa nje na mimea inaonekana ni mboga za majani. Kuna mistari mingi ya mabomba yenye mimea inayokua na pia kuna mimea iliopandwa kwenye vyombo vikubwa.

Huu ni mfumo wa kisasa ya kilimo wa mimea. Kuna mimea mingi yenye majani mabichi ambayo inaonekana kukua vizuri sana katika sehemu ya mbele ya sanduku la mbao. Nyuma kuna mimea mingine mingi ya mboga baadhi ikiwa na majani mekundu.

Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo , mimea inayoonekana kuwa saladi au mboga za majani ambayo imepandwa kwenye mabomba meupe. Kila mmea limetoka kwenye shimo lililotengenezwa na bomba. Mandhari ni wa ndani ya muundo wa wazi chini ya mabomba.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mboka ya saladi zimepandwa kwenye mabomba meupe yaliyo na shimo. Mfumo huu upo ndani ya chumba au sehemu iliyo na paa na ardhi inaonekana kuwa ya udongo mkavu.

Mwanaume akiwa amesimama ndani ya chafu kubwa iliyojaa mimea fulani. Amevaa shati ya miraba miraba, na anaonekana akikagua tunda moja. Nyuma yake kuna mistari mirefu ya mimea huu, iliyopandwa kwenye mfuko mweupe. Hali ya anga inaonekana kuwa ya utulivu na mimea inaonekana kustawi.

Huu ni mfumo wa bustani wa hidropiniki iliyotengenezwa kwa kutumia makasha meusi. Makasha manne yamepangwa katika safu mbilimbili, makasha ya kushoto yanaonekana kuwa na maji, samaki wadogo wa dhahabu huku wakulia na mimea iliyopandwa kwenye udongo.

Huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa wa sukuma wiki. Mimea inamea ndani ya chombo cha plastiki ambacho kimewekwa juu ya muundo wa mbao. Chini ya chombo hicho, kuna ndoo nyeupe ambayo inaonekana kuhifadi maji vinavyosambazwa kwa mimea kupitia mbomba. Hii ni mbinu rafiki kwa mazingira yenye ufanisi mkubwa.

Banda kubwa ambalo kuku hufugwa linaonekana kuwa shamba la kuku wengi wa kibiashara. Kuna idadi kubwa sana ya kuku weupe wengi wao wakiwa wamekaa chini. Kuna vifaa vya kulisha na kunywesha maji vinavyoonekana vikiwa vimewekwa kwa urefu ili kuku apate chakula na maji.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa walio pangwa katika zizi. Ng'ombe hawa wako kwenye mstari wakiwa wamefungwa sehemu za kichwa kwa ajili ya kulishwa. Hii ni mfano wa ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa unao lenga uzalishaji wa maziwa kwa wingi.

Shamba hili lina migomba ya ndizi ikiwa na vichane vikubwa vya ndizi ambazo bado ni mbichi. Ndizi hizo zimekomaa vizuri na zimepangwa kwa safu katika shamba lenye udongo uliofunikwa na majani makavu. Mandhari inaonesha kilimo cha kisasa cha ndizi chenye mpangilio mzuri.

Hapa kuna kundi la ng'ombe weusi na weupe wakiwa zizini. Ng'ombe wamesimama kwenye sehemu yenye matope au uchafu. Paa la zizi inaonekana kuwa na feni kubwa za kupozea pepo. Hii ni shamba ya ng'ombe wa maziwa.

Wanawake wawili wanaonekana wakichuma chai wakiwa shambani. Moja wao amevaa shati lenye milia na ana kikapu kilichojaa majani ya chai. Yule mwenzake yuko nyuma yake akiendelea na kazi vilevile. Wamezingirwa na mimea mingi ya chai na ipo miti mirefu nyuma yao.

Mojawapo wa aina mpya ya ukulima humu nchini ni mtindo huu wa kisasa, mimea imezuiliwa chini ya kivuli ili kuzuia jua kali na pia kushikwa kwa magonjwa yanayohusiana na mimea ,nyasi imeweza kuzingira kivuli kile kwa wingi.

Shamba limelimwa na una mimea kama maharagwe na kunde ikiwa imepandwa kwa mistari mirefu. kila mistari una mfumo wa unyunyuziaji wa matone unaoonekana kama mirija meusi iliyonyooka kando ya mimea.

Huu ni mfumo wa kilimo wa umwagiliaji wa matone shambani. Kuna mistari ya mabomba meusi ime lala chini ardhini na karibu na kila bomba kuna miche midogo ya mimea iliyo anza kuota. Udongo unaonekana ume tayarishwa vizuri kwa ajili ya kilimo. Anga inaonekana wazi ikiwa ni bluu.

Mfumo wa umwagiliaji uliopangwa vizuri katika shamba lililolimwa. Kuna mabomba makuu mawili ya kijivu yanayoelekea mbali. Udongo unaonekana kuwa umenyauka kidogo na umelimwa tayari kwa kilimo. Kuna valvu na viunganishi vya bluu na nyekundu vinavyoashiria mtiririko wa maji.